Wafanyakazi wa kiwandani waliovaa kofia kwa ajili ya usalama wakiwa wanafungasha mbolea kwenye mifuko, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kuuzwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Watu wawili wakiwa wamesimama sehemu ya kuhifadhia mifuko ya mbolea kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, huku wakijihusisha na usambazaji au upokeaji wa bidhaa hizo.

Wakulima wakiwa wametoka kuvuna kahawa kutoka kwenye mashamba makubwa ya kahawa, wakiwa katika hatua za uchakataji wa awali wa mazao hayo baada ya kuvunwa kwa ajili ya kuuzwa kama mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mbogamboga linaotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, likiwa kwenye eneo la mlima mkulima mmoja akiwa anafanya kazi ya kupalilia na kuangalia mimea hiyo kwa ajili ya kukua na kustawi.

Watu wakikusanya na kupanga maparachichi kwenye matenga ya plastiki ya rangi ya bluu. Matunda hayo yanaonekana yakiwa yametoka kuvunwa shambani, tayari kabisa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Rundo la viazi vilivyovunwa shambani, kushoto kukiwa na wakulima ambao wanaendelea kuvuna viazi hivyo, kuna gunia linaloonyesha kuwa viazi vipo tayari kabisa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Masanduku mengi madogomadogo yenye rangi ya njano yaliyojaa maparachichi, masanduku hayo yamepangwa katika mpangilio mzuri; maparachichi yanaonekana kutoka shambani na kuwekwa tayari kwaajili ya usafirishaji wa mauzo.

Bustani ya miti ya mapapai iliyoota katika ardhi yenye rutuba, iliyosimama kimpangilio mzuri katika shamba la kijani kibichi. Mipapai hii imejaa matunda hayo kwaajili ya kilimo cha biashara.

Mazao ya hoho yakiwa yametoka kuvunwa shambani, yamewekwa kwenye matenga na wakulima wa mazao hayo tayari kabisa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Rundo la viazi vilivyovunwa shambani, pembeni kukiwa na wakulima ambao wanaendelea kuvuna viazi hivyo. Pia viazi hivi vinaonekana viko tayari kabisa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima au wafanyabiashara wa viazi wakiwa wametoka kuvuna magunia yaliyojaa viazi, yako tayari kabisa kwa ajili ya kuuzwa na kusambazwa katika shughuli tofautitofauti za kibiashara.

Shamba kubwa lililo pandwa mazao mawili tofauti Sambamba, kunamistari ya mahindi ambayo imepandwa kwa misururu na mistari ya tikiti maji kwenye ardhi yenye rutuba na safi, hii ni njia ya kilimo mchanganyiko husaidia kuimarisha ubora wa mazao.

Shamba kubwa la mbogamboga linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone likiwa katika eneo la milima, mkulima mmoja akifanya kazi ya kupalilia na kuangalia ustawi wa mimea hiyo.

Kikundi cha wakulima vijana, wakiwa katika harakati za kupanda miti midogo ya mimea, kwenye sehemu ya udongo iliyopangwa kwenye mistari, wakiwa katika kutengeneza bustani ya kilimo.

Bustani ya miti ya mipapai iliyoota katika ardhi yenye rutuba. Miti hii iliyosimama katika mpangilio mzuri kwenye shamba la kijani kibichi, imejaa mipapai katika miti hiyo.

Wakulima wawili walioko ndani ya nyumba ya kitalu ya kisasa, wakijadili na kuchunguza mimea ya nyanya, zikiwa bado mbichi, na rangi ya kijani. Zikiwa na afya njema zimestawi, zikionyesha kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Mkulima akiwa analimia trekta shambani, ambayo ni njia ya kisasa inayotumika kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda mazao katika ardhi na kurahisisha kazi ya kilimo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo kinachotumia mashine za trekta katika uzalishaji wa mazao yake ya biashara na chakula kwa wingi na ubora wa Hali ya juu.

Mifuko mingi iliyojaa mazao ya chakula ya kimsingi, kama vile kunde, maharage na dengu, ambayo ipo katika sehemu ya kuhifadhia chakula au ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Mazao haya ni muhimu katika lishe na uchumi wa watu wengi hasa wa wakulima.

Kikundi cha watu wakulima wakiwa wanapewa maelekezo na mafunzo ya kilimo cha asili na kisasa. Watu hawa wakiwa wanamsikiliza kwa makini maelekezo ya mtaalamu akiwa anatoa elimu hiyo.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lenye mistari ya mimea michanga yenye madhari ya kijani kibichi lililogawanywa katika vituta tofauti tofauti.

Bustani ya kisasa inayotumia mfumo wa maji bila udongo mboga zimepandwa kwenye mabomba ya plastiki, vyanayoruhusu kupitisha mfumo wa maji kwa ajili ya kukua na kustawi kwa mimea hii, njia hii hutumika katika sehemu ambazo hakuna ardhi ya kutosha hiki ni kilimo cha kisasa.

Bustani ya kisasa inayotumia mfumo wa maji bila udongo, unaotumika kukuza mimea iliyopandwa kwenye bomba za plastiki iliyounganishwa na mfumo wa maji, mfumo huu hutumika katika sehemu ambazo hazina ardhi ya kutosha.

Bustani ya kisasa inayotumia mfumo wa maji bila udongo, mboga zimepandwa kwenye mabomba ya plastiki yanayoruhusu kupitisha mfumo wa maji kwa ajili ya kukua na kustawi kwa mimea, mimea hii imepangwa katika mpangilio mzuri ambapo njia hii hutumika katika sehemu ambazo hakuna ardhi ya kutosha.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha maji bila udongo, unatumika kukuza mimea iliyopandwa kwenye bomba ya plastiki yalounganishwa na mfumo wa maji. Mfumo huu husaidia kilimo, kwenye maeneo yasiyo na ardhi ya kutosha mijini.

Mimea yenye kijani kibichi, iliyopandwa na kustawi katika mfumo wa kisasa wa bustani, ambao husaidia kuhifadhi maji na kupunguza matumizi ya ardhi.

Ng’ombe wengi wa maziwa waliopangwa kwa mstari waliopo kwenye banda la kisasa la kufugia, banda kubwa la feni kwa ajili ya kupunguza joto. Shughuli ya kupewa chakula na maji hufanyika kwenye banda. Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji.

Banda kubwa la kisasa la kufugia kuku wa mayai na wa nyama, kuna idadi ya kuku wengi weupe pia kuna mifumo ya kisasa ya kuzalishia na kunyweshea maji inayopita katikati yao. Kuku hao huzalishwa kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa linalolimwa kwa njia ya kisasa ya trekta, likivuruga udongo ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali. Njia hii hurahisisha kilimo.

Banda kubwa la kuku wa kisasa lililojengwa katika hali ya kisasa, vifaa vya umeme maalumu ambavyo husaidia kuongeza uzalishaji kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakiwa shambani, wanamwagilia mimea kwa kutumia mpira wa maji, mazingira yakiwa ni ya kijani kibichi ambayo mimea yake imestawi kwa kilimo cha umwagiliaji.

Shamba la mimea michanga lililopandwa kwa mistari, katika shamba hilo kuna bomba kubwa la umwagiliaji lililolazwa juu ya udongo likielekea katika shamba hilo; likiashiria mfumo wa umwagiliaji kusaidia ukuaji wa mazao.

Mandhari ya asili yenye mazingira ya ukame na jangwa, kuna barabara ya vumbi yenye mawe madogo, miti michache ya miiba, nyasi kavu pembeni, milima ikizunguka eneo hili, kukiwa na jua kali. Eneo hili lina tabia ya nchi ya nusu jangwa, mvua kidogo, joto kali na mimea inayostahimili.

Mandhari ya asili ya mbuga za wanyama. Karibu na ziwa kuna mti mkubwa wa kasia nyasi fupi kavu pamoja na pundamilia wachache, na kuna kundi kubwa la ndege hero ndani ya ziwa. Tabia ya nchi ya sehemu hii ni tambarare nyasi, yenye jua kali na mvua kwa msimu.

Mandhari ya asili yenye bwawa la maji, limezungukwa na mandhari ya kijani. Bwawa hili lina matumizi mblimbali kama umwagiliaji na uzalishaji wa umeme. Bwawa hili limezingirwa na mazingira safi, inaonyesha kutunzwa.

Mandhari ya asili yenye ziwa katikati ya msitu wa kijani, ziwa hilo limezungukwa na miti mirefu na milima, mandhari hii ya hali ya hewa ya kitropikia yenye mvua za misimu; watalii wanaweza kutumia sehemu hii kutokana na uzuri na kuvutia kwake.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati ya kijani kibichi cha nyasi na miti kando ya mto kuna kingo za udongo zilizo na mwinuko, eneo hili linazungukwa na miti ya savana na milima midogo na misitu.

Mandhari ya asili ya milima na kijani kibichi; na hali ya hewa ya baridi kutokana na sehemu ya mwinuko, lakini pia kuna shughuli za kilimo zikiendelea; kama vile mashamba ya mazao ya chai, na mazao mengine yaliyopandwa katika mstari.

Mandhari ya savana yenye majani mengi ya kijani na njano, hali ya hewa ya angavu na anga la wazi. Eneo hili likiwa na miti michache na mimea ya chini. Mara nyingi wanyama pori hupatikana katika mazingira haya.

Mandhari ya milima yenye vilele vya miamba, pia kuna mimea ya luberia na mnyika. Mazingira yana taswira ya urembo asilia wa mzima, na mandhari ya kuvutia.

Mandhari ya eneo la savana porini lenye ardhi kavu na ya vumbi, ikiashiria eneo lenye mvua kidogo, Kuna milima yenye muinuko wa wastani liliofunikwa na upo la kijani.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mto unaopita katikati ya eneo hilo, mto mwembamba unaotiririka kwa utulivu kukiwa na vichaka na miti iliyosambaa hapa na pale.

Wafugaji wanyuki wamevaa mavazi maalumu ya ulinzi wakifanya kazi kwenye mizinga ya nyuki, ambayo ni mizinga ya kisasa katika kazi ya kuvuna asali au kukagua mizinga hiyo.

Mfugaji akiwa anawalisha mbuzi na kuwafunga katika maeneo yao ya chakula majani shambani, anawafunga kwa kamba kuepusha mbuzi hao kushambulia mazao ya mahindi pembeni ya shamba hilo.

Shamba la mimea michanga, iliyopandwa katika mistari. Katika shamba hilo kuna mabomba madogo, ambayo yamewekwa kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hii kukua na kustawi. Umwagiliaji wa matone.

Mabanda ya mbao ambayo yanayotumika kuhifadhia au kuishi wanyama wadogo kama vile: kuku, bata, bata mzinga na baadhi ya wanyama wa kufugwa. Yametengenezwa vizuri likiwa na mlango wa kutokea pamoja na dirisha kwa ajili ya hewa; lipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Nyumba ndogo ya kisasa kwa ajili ya mifugo imetengenezwa kwa mbao na ndani yake kukiwa na mbwa ambaye anakula kwenye chombo maalumu kilichowekwa kwenye meza ya mbao kwa ajili ya matumizi ya chakula ya mifugo.

Tumbili wa aina ya tumbili kijivu, ambaye anamchanganyiko wa manyoya ya kijivu na yenye rangi nyeusi. Akiwa katika mazingira ya asili yenya majani na mimea mirefu, hupatikana hasa mashariki mwa Afrika.

Ndege wa porini aina ya mwewe au kipanga akiwa na rangi ya kijivu, mistari myembamba ya milia kwenye kifua chake, yupo katika mazingira ya porini akiwa amekaa juu ya tawi la mti.